Mtaalamu wa meno akiwa amevaa glavu za waridi akifanya kazi kwenye kiwango cha meno, na meno bandia kwa kutumia kifaa cha meno, hii inawakilisha huduma za meno hasa utengenezaji na marekebisho ya meno bandia.

Daktari wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa anayesumbuliwa na matatizo ya meno, huduma hii hutolewa hospitali kwa ajili ya watu wenye matatizo ya meno kutibiwa na madaktari wabobezi.

Majani makavu yanayoteketea yakitoa moshi mwingi. Moshi unatokana na uchomaji wa majani unaweza kuwa chembechembe ndogondogo kaboni monoxide na kemikali nyingine hatari ambazo huchafua hewa, kuvuta pumzi ya moshi huu unaweza kusababisha matatizo ya kupumua, kukohoa, na kuzidisha hali za pumu.

Korido ndefu yenye sakafu nyekundu, vyumba vilivyoandaliwa kwa ajili ya wagonjwa kuja kupatiwa matibabu. Hospitali ni eneo la muhimu kwa jamii. Watu huja kupatiwa tiba na dawa kwa ajili ya magonjwa yao.

Eneo la nje la hospitali, magari ya wagonjwa na kundi la watu likiwa nje. Magari ya wagonjwa husaidia kurahisisha usafirishaji wa wagonjwa walio mahututi kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwaajili ya kupatiwa matibabu.

Kundi kubwa la watu waliovalia sare wakiwemo wavulana na wasichana. Hawa ni madaktari waliobobea katika sekta mbalimbali ambapo husaidia utoaji wa matibabu katika hospitali.

Wataalamu wa matibabu wa kiafya ya upasuaji. Kundi la watu waliovalia mavazi ya upasuaji ya bluu na kofia za kijani, wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji, jambo linaloashiria timu ya upasuaji inayofanya kazi hospitalini.

Daktari wa kiume aliyevalia koti la kidaktari, husaidia katika kutoa huduma za afya kwa jamii husaidia kutoa elimu jinsi ya kupambana na magonjwa na pia jinsi ya kutumia dawa kwa ajili ya kupona.

Wataalamu wa afya katika chumba cha upasuaji. Uwepo wa vifaa vya matibabu vinavyotumiwa katika operesheni kama vile taa za upasuaji na vingine vya kliniki. Watu hao wakimshughulikia mgonjwa wakijiandaa kwa ajili ya utaratibu wa kimatibabu, ikionyesha mazingira ya kazi ya hospitali.

Daktari wa kiume, akitabasamu kuelekezea kidole, akiwa amevaa kanzu nyeupe ya daktari na steki skopu shingoni mwake, katika mazingira ya ofisini kukiwa na rafu za vitabu nyuma yake.

Chumba cha madaktari, madaktari hawa wakiwa wamevalia sare pembeni kukiwa mashine inayotumika kwa ajili ya wagonjwa. Eneo hili linaashiria eneo la hospitali kuja kupatiwa huduma za kiafya ili kuwa sawa.

Kundi kubwa la vijana wanaume na wanawake wakiruka na kuinua mikono juu kwa furaha na hamasa, wakiashiria hisia chanya na labda afya njema ya akili. Tukio hili linaweza kuwa sehemu ya kampeni au programu inayolenga kukuza afya ya akili na ustawi wa jamii, kupitia shughuli ya vikundu na kujenga hisia ya pamoja.

Eneo kubwa lililo wazi, watu wamekusanyika wengine wakiwa wame shika watoto, hii inaashiria eneo la utoaji wa afya ya elimu au utoaji wa chanjo, ambapo ni afya muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mtoto kumlinda kutokana na magonjwa mbalimbali.

Kundi kubwa la wamama wakiwa na watoto wakiwakabidhi maziwa. Hii inaashiria huduma ya elimu ya kutunza watoto na afya ya watoto. Hii inasaidia kukuza watoto katika afya bora ya utimamu.

Kundi kubwa la watu wakiwemo wamama walioshikilia watoto na wababa pia. Eneo hili ni eneo la hospitali ambapo watoto huja kupokea chanjo na pia huja kupima afya zao. Watoto kuchoma chanjo huboresha afya zao na kuimarisha miili yao na afya ya akili.

Kabati ndefu na kubwa zenye dawa mbalimbali zilizotunzwa katika kabati hilo dawa, hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ili kuimarisha afya ya mgonjwa anayesumbuliwa na matatizo mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa wanapatiwa dawa kwa ajili ya kunywa, hii inaashiria utoaji wa huduma za afya katika maeneo mbalimbali, ambapo husaidia watu kujikinga na magonjwa tofauti tofauti.

Kundi kubwa la watu mbalimbali wakiwemo wanawake, watoto wadogo na wanaume. Tukio la afya la umma hasa likihusiana na chanjo ya kampeni; kupitia chanjo husaidia kutunza afya ya mtoto na mama.

Watu kadhaa wamekusanyika na mmoja anaonekana akitoa maelezo au akifanya onyesho, jambo linaloweza kuashiria kikao cha elimu ya afya ya elim; uhamasishaji kuhusu masuala fulani ya afya kama vile usafi, lishe na kinga ya magonjwa; mkusanyiko wa watu unaonyesha ushirikishwaji wa jamii katika masuala ya afya, jambo muhimu katika mikakati ya afya ya umma, ili kuhakikisha ujumbe unafika na kukubalika na wananchi.

Mmea wa dawa mlonge au mvuje ambao hutumika katika tiba asilia. Mmea huu una majani ya kijani na matawi yanayofanana na vijiti.

Chupa ndogondogo zikiwa zimepangwa kwenye meza zenye rangi tofauti ikiwemo kijani na nyeusi, kwa nyuma kukiwa kuna watu wakiwa wanachagua bidhaa tofautitofauti. Dawa za asilia hutumika kutibia magonjwa mbalimbali kwa jamii.